Muuzaji wa duka la pembejeo za kilimo akiwa ndani ya duka lake linalouza bidhaa za aina tofauti kama vile mbegu, mbolea pamoja na dawa za wanyama wa kufugwa.

Wafanyakazi watatu ndani ya kiwanda, wakitumia mashine maalumu kujaza mbolea ndani ya mifuko mikubwa ya rangi nyeupe.

Dawa za aina tofauti za wanyama pamoja na pembejeo za kilimo, zikiwa zimepangwa vizuri katika raki nyeupe ndani ya duka la uuzaji wa bidhaa hizo.

Magunia makubwa ya mbolea, yenye rangi nyeupe yakiwa yamepangwa kwa ustadi ndani ya ghala kubwa, kabla ya kusambazwa kwa wakulima tofauti.

Mifuko mitatu ya mbolea ya rangi nyeupe yenye maandishi tofauti kama vile baraka mbolea, pata baraka shambani , viazi na vitunguu ,pamoja na kilo hamsini na ishirini na tano na kumi.

Dawa za wanyama wafugwao, pamoja na pembejeo za kilimo, Ikiwa zimepangwa ndani rafu maalumu, zenye rangi nyeupe pamoja na vioo.

Mfanyakazi akitumia tingatinga dogo kunyanyuwa mifuko mikubwa ya mbolea, yenye rangi nyeupe na kupanga katika eneo moja.

Mkulima wa zao la kahawa akivuna kahawa zilizokuwa na rangi nyekundu na kuzitia katika chombo maalumu, chenye rangi ya kijani ili akapate kuziandaa kwa ajili ya mauzo.

Shamba kubwa lenye mazao mengi aina ya manansi yaliyokuwa tayari kwa ajili ya mavuno na mauzo sokoni.

Nyanya za kijani zikiwa shambani zikiandaliwa vizuri kwa ajili ya msimu wa mavuno ili zikapate kuuzwa sokoni.

Wakulima shambani wakivuna mavuno yao ya viazi, na kuvipanga vizuri. Ili wakapate kuviandaa na kuvisafirisha sokoni kwa ajili ya mauzo.

Wakulima wa nyanya wakipanga mavuno yao ndani ya matenga maalumu yaliyotengenezwa kwa mbao, tayari kwa ajili ya kusafirishwa kupelekwa sokoni.

Shamba kubwa lenye ardhi ya rutuba linalotumika kuotesha mimea ya mipapai, iliyo na mapapai mengi yanayokaribia msimu wa mavuno na kuuzwa sokoni.

Wakulima shambani wakivuna na kukusanya mavuno yao ya viazi katika eneo moja kabla ya kuviandaa kwa ajili ya kusafirishwa kwenda sokoni ili vikapate kuuzwa.

Mavuno ya nyanya ndani ya shamba kitalu; yaliyowekwa katika vyombo maalumu vyenye rangi nyeusi, tayari kwa ajili ya kusafirishwa sokoni ili yakapate kuuzwa.

Mgomba mdogo wa ndizi ukitunzwa vizuri kwa kupewa mbolea pamoja na kumwagiliwa maji, ili ukapate kutoa mavuno mazuri ya ndizi itakayokwenda kuuzwa sokoni.

Wakulima tofauti wakipima na kuandaa mavuno yao ya kahawa zenye rangi nyekundu tayari kwa ajili ya mauzo.

Mkulima wa zao la kahawa, akizikagua na kuzipima mbegu hizo, zenye rangi nyekundu, na kuziweka katika vyombo maalum, tayari kwa ajili ya kuuza.

Wakulima wawili, waliovaa makoti ya rangi ya kijani, buti, pamoja na kushikilia mapanga wakiwa pembezoni mwa mavuno yao ya ndizi wakiziandaa kwa ajili ya kusafirishwa kwenda sokoni.

Mavuno ya mahindi yakiwa yametundikwa katika fito maalumu ili kuyakausha na jua na kuyaandaa kwa ajili ya mauzo au kuhifadhiwa.

Wakulima shambani wakiwa pembezoni mwa mavuno yao ya mahindi, wakipanga mavuno yao ndani ya mifuko ya rangi nyeupe. Na kuyaandaa kwa ajili ya kusafirishwa kwenda sokoni.

Wakulima wawili wakibeba mavuno yao ya mbogamboga katika matenga maalumu yenye rangi ya njano na kijivu , tayari kwa kwaajili ya kusafirishwa kwenda sokoni.

Mkulima shambani akiwa pembezoni mwa mavuno yake ya mahindi, akipanga katika magunia maalumu kabla ya kusafirisha na kupeleka sokoni kwajili ya mauzo.

Mimea ya nyanya iliyooteshwa katika mifuko maalumu yenye rangi nyeusi, ikiwa imebeba nyanya kubwa za rangi ya kijani pamoja na nyekundu, zilizokuwa tayari kwa ajili ya mavuno.

Wakulima shambani wakizingira mavuno yao ya viazi na kuyapanga katika magunia yenye rangi nyeupe, tayari kwa ajili ya kusafirishwa kwenda sokoni.

Wakulima wawili wakivuna kahawa zenye rangi nyekundu na kuziandaa tayari kwa ajili ya mauzo sokoni.

Mkulima aliyevaa koti akiwa pembezoni mwa mti mkubwa wa maparachichi, uliokua na maparachichi yanayokaribia msimu wa mavuno na mauzo.

Wakulima wakiwa pembezoni ya mavuno yao ya mahindi, wakimenya maganda katika hayo mahindi na kuyaandaa kwa ajili ya usafirishaji au utunzaji.

Migomba mingi, ikiwa katika shamba kubwa lenye ardhi ya rutuba, ikiandaliwa kwa ajili ya kutoa mavuno ya ndizi, zitakazouzwa sokoni.

Wakulima shambani wakiwa wamezingira mavuno yao ya vitunguu, na kuvipanga katika mfuko pamoja na vyombo maalumu na kuandaa tayari kwa ajili ya mauzo.

Mkulima mwenye furaha, akiwa pembezoni mwa mavuno yake ya mananasi yaliyopangwa vizuri katika gari tayari kwa ajili ya kusafirishwa kwenda sokoni.

Migomba mikubwa ya ndizi iliyostawi vizuri, ikiwa tayari kwa ajili ya mavuno na kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Mimea ya pilipili shambani iliyooteshwa katika matuta yaliyofunikwa na mifuko maalumu, ikiwa tayari kwa ajili ya mavuno na kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo .

Wakulima shambani wakipanga mavuno yao ya karoti, katika magunia makubwa ya rangi nyeupe na kuyaandaa kwa ajili ya mauzo.

Mkulima akipanga mavuno yake ya nyanya zenye rangi nyekundu, katika matenga maalumu kwa ajili ya mauzo.

Wakulima wanne wakiwa katika shamba la mahindi, wakivuna mazao hayo na kuyapanga pamoja, tayari kwa ajili ya kusafirishwa kwenda sokoni ili yakapate kuuzwa.

Mkulima shambani aliyevalia flana na buti za rangi nyeusi, akikagua mmea wake wa nyanya uliostawi ,unaokaribia mavuno kwa ajili ya mauzo sokoni.

Mkulima aliyevaa shati la rangi nyekundu akiwa katika shamba lake kubwa, akishika mananasi mawili yaliyo tayari kwa ajili ya mavuno na mauzo sokoni.

Mkulima alievaa fulana ya rangi ya kijani, suruali na buti nyeusi, akiwa pembezoni mwa mavuno yake ya nyanya, akiyakusanya na kuyaweka katika tenga maalumu tayari kwajili ya kusafirisha sokoni.

Wakulima shambani, wakizingira mavuno yao ya zao la kahawa, wakizikagua na kuziandaa katika mifuko maalumu, tayari kwa ajili ya usafirishaji na uuzaji.

Wakulima wawili wadogo wakiwa shambani, wakivuna zao aina ya kahawa na kutia katika kikapu maalumu, na kuyaandaa kwa ajili ya usafirishaji kwenda sokoni ili likapate kuuzwa.

Wauzaji wa ndizi wakiwa sokoni, huku mchuuzi mmoja akiwa anakata ndizi kutoka kwenye mkungu wake, na kuzipanga katika kikapu.

Mkulima shambani akikagua mazao yake ya nyanya, zilizooteshwa katika mifuko maalumu zinazokaribia msimu wa mavuno kwa ajili ya mauzo sokoni.

Matenga maalumu yenye rangi nyeusi, yakitumika shambani kuhifadhi mavuno ya nyanya, kwa ajili ya usafirishaji kuelekea sokoni ili yakapate kuuzwa.

Wakulima shambani wakiwa pembezoni mwa mavuno ya viazi, wakivikusanya na kuviandaa kwa ajili ya kusafirishwa kwenda sokoni ili vikapate kuuzwa.

Wakulima wawili shambani, wakikusanya mavuno yao ya viazi katika matenga maalumu ya rangi ya bluu, kijani pamoja na nyekundu, kwa ajili ya usafirishaji kwenda sokoni.

Wakulima shambani wakiwa wanavuna mazao yao ya mahindi na kuyaweka katika vikapu maalumu, tayari kwa ajili ya usafirishaji sokoni.

Mavuno mengi ya zao aina ya vitungu, ikiwa vimekusanywa sehemu moja shambani, tayari kwa ajiri ya kusafirishwa sokoni ili vikapate kuuzwa.

Wakulima wa chai wakiwa katika shamba kubwa lililopo pembezoni mwa msitu mkubwa, wakivuna mazao yao na kuyaweka katika vyombo maalumu mabegani mwao tayari kwa ajili ya uuzaji.

Mavuno ya zao la parachichi shambani, yakiwa yamepambwa vizuri katika makreti maalumu yenye rangi ya njano kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa sokoni.

Mkulima aliyevaa koti la rangi ya bluu, akikagua mimea yake aina ya mapapai, inayokaribia msimu wa mavuno kwa ajili ya mauzo sokoni.

Mavuno ya viazi, yakiwa yamewekwa ndani ya mifuko maalumu, yenye rangi nyeupe, na kuandaliwa kwa ajili ya usafirishaji kuelekea sokoni, ili vikapate kuuzwa.

Mimea ya nyanya iliyooteshwa katika magunia na mkulima, yenye nyanya nyingi zilizokuwa za rangi nyekundu tayari kwa ajili ya mavuno.

Mkulima wa zao la nyanya alizootesha katika mifuko maalumu yenye rangi nyeusi, akikagua mazao yake yanayokaribia msimu wa mavuno.

Wakulima shambani wakivuna nyanya na kupanga mavuno yao katika matenga maalumu yenye rangi nyekundu pamoja na nyeusi, kwa lengo la kusafirisha kwenda sokoni.

Wakulima wawili wa mboga za majani, wakiwa katika vitalu vyao. Wakihudumia mimea yao, pamoja na kuvuna mboga zilizokomaa kwa ajili ya mauzo.

Mkulima wa shamba kubwa lenye ardhi ya rutuba akiwa ameotesha mmea aina ya mapapai katika mistari iliyonyooka ikiwa na mapapai yanayokaribia muda wa mavuno.

Wakulima wawili wakikusanya mavuno yao ya viazi, katika matenga maalumu yenye rangi ya bluu, kijani na nyekundu tayari kwa ajili ya usafirishaji kwenda sokoni ili yakapate kuuzwa.

Shamba kubwa la mkulima, lenye ardhi yenye rutuba na mimea tofauti kama vile mahindi na matikiti maji.

Wakulima wakiotesha na kukuza mbegu kuwa miche katika vyombo maalumu vyenye rangi nyeusi, kabla ya kupandikiza miche hiyo shambani.

Wakulima wakiwa katika shamba lao kubwa lenye ardhi yenye rutuba wakikusanya mavuno yao ya viazi, na kuviandaa kwa ajili ya usafirishaji kwenda sokoni.

Wakulima shambani wakizingira mavuno yao ya viazi na kuvipanga katika vyombo maalumu, venye rangi ya bluu na kijani, kwa ajili ya usafirishaji sokoni.

Mkulima shambani aliyevaa nguo ya rangi ya bluu, akikusanya mavuno yake ya matikiti maji eneo moja kwa ajili ya kusafirisha nyumbani au sokoni.

Wakulima watatu wakiwa katika eneo lenye matope shambani ,wakitumia vifaa tofauti kama majembe ,kuondoa trekta liliokwama katika matope hayo.

Wakulima wawili wa mbogamboga, wakikagua mboga zilizooteshwa katika magunia makubwa yenye rangi ya kijani, zinazokaribia msimu wa mavuno.

Wakulima wakiotesha mbegu na kuzikuza na kuwa miche katika vyombo maalumu vya rangi nyeusi, ndani ya mazingira maalumu kabla kuhamisha na kupandikiza shambani.

Wakulima wakikuza mbegu kuwa miche katika vyombo maalumu, kwa lengo la kuhakikisha inapata rutuba ya kutosha. Kabla ya kuhamishwa na kupandikizwa shambani.

Mkulima aliyevaa fulana pamoja na kofia nyeusi, akiwa pembezoni mwa mavuno yake ya makabichi, akiandaa tayari kwa ajili ya usafirishaji kuelekea sokoni.

Mashine ndogo ya kisasa, yenye rangi nyeupe, inayotumika katika kilimo cha zao la stroberi, ili kuhakikisha mavuno yanakuwa mengi na mmea unakua kwa kustawi.

Mashine ndog na ya kisasa yenye rangi ya machungwa ikivutwa na trekta, ili kulima na kuandaa shamba tayari kwa ajili ya msimu wa kilimo.

Mashine ndogo na ya kisasa yakusukuma kwa mkono inayotumika kuaandaa shamba au bustani kwa ajili ya kilimo.

Mkulima akiendesha trekta kubwa linalovuta mashine ya kulima shamba, ili kuandaa shamba lake vizuri kwa ajili ya msimu wa kilimo.

Mashine ndogo na ya kisasa yenye rangi nyeupe ikihudumia mmea aina ya matango, kwa lengo la kuhakikisha mmea unakua na afya pamoja na kustawi.

Mashine ndogo na ya kisasa yenye rangi ya kijani inayotumika shambani, kwa ajili ya kukusanya majani katika umbo la mduara, ili kurahisisha usafirishaji na utunzaji wake.

Trekta lekundu likivuta mashine ndogo ya kukata majani shambani, ili kuandaa shamba kwa ajili ya msimu wa kilimo.

Mashine ndogo ya kusukuma kwa mikono yenye rangi nyekundu inayotumika kuandaa bustani ama vitalu kwa ajili ya kulima mazao aina tofauti.

Mkulima akitumia mashine ndogo ya kuvuta yenye rangi nyekundu, kwa ajili ya kulima bustani yake na kuiandaa kwa ajili ya kupanda mimea.

Mkulima akitumia trekta la rangi ya kijani, kuvuta mashine ndogo ya upandaji wa mbegu shambani. Ili kurahisisha kazi hiyo na kuongeza ufanisi.

Trekta la rangi nyekundu likivuta mashine ndogo ya kisasa ili kulima shamba na kuliandaa kwa ajili ya msimu wa kilimo.

Kilimo cha mbogamboga kwa kutumia mashine maalumu na za kisasa zinazohakikisha mmea unakua kwa kustawi na mavuno yake yana kuwa ni mengi.

Mashine ndogo ya rangi ya kijivu ikipita katikati ya matuta ya mimea, kwa ajili ya kukagua afya ya mmea kwa lengo la kuongeza mavuno.

Mashine ndogo ya kisasa yenye magurudumu manne ikikagua afya ya mmea aina ya matango, na kuiptia virutubisho vinavyohitajika ili kuongeza mavuno.

Mkulima akiendesha trekta la rangi nyekundu, linalovuta mashine ya kukata majani, ili kuandaa shamba tayari kwa ajili ya kulima mazao.

Mashine maalumu na ya kisasa, ikitumika kuotesha miche midogo katika vyombo maalumu vya rangi nyeupe ili kuhakikisha inakuwa na afya na kustawi.

Mashine ya kitaalamu inayotumika katika ukuzaji wa mbegu, kuwa miche ndani ya vyombo maalumu vya rangi nyeusi kabla ya kuhamisha miche hiyo na kupandikiza shambani.

Mashine ndogo nyeusi yenye magurudumu, ikitumika kumsaidia mkulima kufanya ukaguzi wa mazao yake, ili kuongeza idadi ya mavuno.

Samaki mdogo mwenye rangi ya bluu yenye kupendeza na kuvutia, anayefugwa na kutunzwa kama mapambo majumbani, maofisini ama mahala zingine.

Samaki mdogo mwenye rangi ya kahawia pamoja na mistari ya rangi nyeupe, anayefugwa kwa ajili ya mapambo: majumbani, maofisini ama mahala pengine.

Samaki wadogo wenye rangi ya kupendeza na za kuvutia wakiwa wametunzwa ndani ya chombo maalumu kwa ajili ya mapambo majumbani, maofisini ama mahala zingine.

Samaki wakubwa wakiwa ndani ya bwawa maalumu, tayari kwa ajili ya kuvunwa, ili wakapate kutumika kama kitoweo.

Samaki wadogo wenye rangi ya machungwa ya kuvutia, wanaofugwa katika vyombo maalumu kwa ajili ya mapambo majumbani, maofisini ama mahala zingine.

Mfumo maalumu wa mabwawa, yanayo tumika katika shughuli za ufugaji wa samaki tofauti, wanaotumika kama kitoweo au kwa ajili ya mapambo.

Kisima maalumu kilichozungushiwa nyavu ya rangi nyeusi, kinachotumika kwa ajili ya kilimo cha samaki wa aina tofauti.

Wakulima tofauti wakiwa wamezingira kitalu cha miche ya miti kilichokuwa na miche ya aina tofauti iliyooteshwa katika mifuko maalumu yenye rangi nyeusi, wakielekezana njia nzuri ya kuotesha miti hiyo.

Mkulima wa miti akihudumia vitalu vya miche ya miti ya aina tofauti iliyooteshwa katika vyombo maalumu, kabla ya kuamishwa na kwenda kupandikizwa mahala zingine.

Eneo kubwa linalotumika na wakulima wa miti kuotesha miche midogo katika mifuko maalumu yenye rangi nyeusi, kabla ya kuhamishwa na kwenda kupandikizwa sehemu nyingine.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye msitu wenye miti mingi, pamoja na daraja linalounganisha ng’ambo mbili zilizotenganishwa na mfereji.

Mandhari nzuri na ya kuvutia ya msitu mmkubwa wenye miti ya aina tofauti, pamoja na daraja linalounganisha ng'ambo mbili zinazotenganishwa na mfereji.

Mkulima mzee wa miche akikagua miche ya miti iliyooteshwa katika mifuko maalumu, yenye rangi nyeusi kabla ya kuhamishwa na kuoteshwa sehemu zingine.

Mwanaume akiwa katika mandhari nzuri ya kuvutia ya misitu yenye miti mirefu na mikubwa iliyoota katika ardhi yenye rutuba.

Kilimo cha viwanda cha zao la nanasi kinachofanyika katika eneo kubwa la shamba, lililokua na ardhi yenye rutuba kwa lengo la kuhakikisha mavuno ni mengi na mimea inakua na kustawi vizuri.

Kilimo cha viwanda cha zao aina ya nyanya, kinachofanyika ndani ya nyumba kitalu maalumu, kilichokuwa na matuta yanayonyunyuziwa maji na mfumo wa umwagiliaji maalumu.

Kilimo cha viwanda cha zao la chai kinachofanyika katika eneo kubwa la milima. Iliyokuwa na ardhi yenye rutuba, kwa lengo la mazao kukua kwa kustawi pamoja na kutoa mavuno mengi.

Kilimo cha viwanda cha zao la kabichi, kinachofanyika katika eneo kubwa la shamba, lililokua na ardhi yenye rutuba kwa lengo la kuongeza mavuno.

Ufugaji wa viwanda wa ng'ombe wakisasa walionenepa ndani ya zizi la kisasa kwa lengo la kuzalisha maziwa, mbolea pamoja na nyama.

Mkulima shambani akimimina mavuno yake ya vitunguu katika eneo moja, kabla ya kuviandaa na kuviweka katika vyombo maalumu ili vikapate kusafirishwa kwenda sokoni kwa ajili ya mauzo.

Kilimo cha viwanda cha zao la nyanya ikitumia mashine kubwa na za kisasa kuchakata nyanya, zilizopangwa katika matenga maalumu yenye rangi ya kijani.

Kilimo cha viwanda cha zao aina ya uyoga katika mifuko pamoja na mazingira maalumu, ili kuhakikisha mavuno yanakua mengi na mimea inakua kwa kustawi.

Kilimo cha viwanda cha zao la mahindi kikitumia trekta kubwa kuvuta mashine ndogo ya kupalilia mazao hayo, ili kuongeza mavuno.

Kilimo cha viwanda cha zao aina ya stroberi, zilizooteshwa katika matuta maalumu ndani ya nyumba kitalu, kwa lengo la kuongeza idadi ya mavuno.

Mkulima wa kilimo cha viwanda akitumia trekta kuvuta jembe kubwa, katika shamba kubwa ili kuliandaa kwaajili ya msimu wa kilimo.

Kilimo cha viwanda cha ng’ombe wa kisasa walio nenepa vizuri, kwa lengo la kupata maziwa, mbolea au mnyama.

Kilimo cha viwanda cha zao la mahindi katika shamba kubwa lenye rutuba, ili kuhakikisha mimea inakua na kustawi na kupata mavuno mengi.

Kilimo cha viwanda cha zao aina ya nyanya, kinachofanyika ndani ya shamba kitalu maalumu, yenye rangi nyeupe kwa ajili ya kuongeza mavuno.

Kilimo cha viwanda, cha mahindi pamoja na maharage katika shamba kubwa lenye ardhi ya rutuba, linalosimamiwa na mkulima mmoja.

Kilimo cha viwanda kinachotumia vitalu, nyumba maalumu kwa lengo la kutunza afya ya mmea kuhakikisha imestawi na kuongeza mavuno.

Kilimo cha viwanda cha zao la aina ya makabichi kinachofanyika katika shamba kubwa lenye ardhi ya rutuba, ili kuongeza idadi ya mavuno.

Kilimo cha viwanda cha mbogamboga kinachofanyika ndani ya shamba kitalu maalumu kinachohudumiwa na mkulima mmoja kwa lengo la kuongeza mavuno.

Kilimo cha viwanda cha kuku katika banda kubwa lenye miundo mbinu muhimu kama vile vyombo vya kuwalishia chakula pamoja na mabobo ya maji kwa lengo la kupata mayai na nyama.

Kilimo cha viwanda cha zao aina ya nyanya zilizooteshwa katika shamba kubwa lenye ardhi yenye rutuba ili kuhakikisha mavuno yanakuwa mengi na mimea inastawi.

Kilimo cha viwanda cha kuku katika banda kubwa la mbao lenye vyombo maalumu ya vyakula pamoja na maji, wakifugwa kwa lengo la kuzalisha mayai pamoja na nyama.

Kilimo cha viwanda cha zao aina ya ndizi, zilizolimwa katika shamba kubwa lenye ardhi ya rutuba, ili kuhakikisha zinastawi na kutoa mavuno mengi.

Kilimo cha viwanda cha ng'ombe wa kisasa walionenepa vizuri katika zizi kubwa kwa lengo la kuzalisha maziwa, mbolea, pamoja na nyama.

Mfumo maalumu wa umwagiliaji shambani, unaotumia mabomba membamba yaliyokuwa na vitobo vidogo vinavyonyunyiza maji katika mashina ya mmea.

Mfumo maalumu wa umwagiliaji maji katika shamba la mahindi unaotumia bomba kubwa lenye rangi nyeupe, lililokuwa na matobo yanayonyunyiza maji katika mashina ya mahindi.

Mimea ndani ya shamba kitalu, ikitumia mfumo maalumu ya umwagiliaji, unaotumia mabomba madogo yenye rangi nyeusi pamoja na vitobo vidogo, vinavyonyunyiza maji katika mashina ya mmea.

Mfumo maalumu wa umwagiliaji unaotumia bomba kubwa la rangi nyeupe lililotengenezwa na mfuko wa plastiki, lililokuwa na matundu madogo yanayonyunyiza maji katika mashina ya mimea.

Mfumo maalumu wa umwagiliaji maji katika bustani, unaotumia mabomba madogo yenye vitobo vinavyonyunyiza maji katika mashina ya mimea.

Mfumo maalumu wa umwagiliaji maji shambani unaotumia mabomba membamba yenye rangi ya kijani, pamoja na vitobo vidogo vinavyonyunyiza maji katika mashine ya mimea.

Mkulima shambani akitizama mfumo wa umwagiliaji maji shambani, unaotumia mabomba membamba yenye vitobo vidogo vinavyonyunyiza maji katika mashina ya mmea.

Mfumo maalumu wa umwagiliaji unaotumia bomba kubwa la rangi nyeupe, lenye matobo madogo yanayonyunyiza maji katika mashina ya mmea.

Mfumo maalumu wa umwagiliaji maji katika mimea. Unaotumia mabomba madogo yenye vitobo vinavyonyunyiza maji katika mashina ya mimea.

Mkulima akirekebisha mfumo wa umwagiliaji maji shambani, unaotumia mabomba madogo yenye vitobo vinavyonyunyiza maji katika mashina ya mmea.

Mfumo maalum wa umwagiliaji unaotumia mabomba madogo yanayopitishwa katikati ya matuta ya mimea, yenye vitobo vidogo vinavyonyunyiza maji katika mashina ya mmea.

Mfumo maalumu wa umwagiliaji maji shambani unaotumia bomba ndogo nyembamba zenye matundu madogo yanayonyunyiza maji katika mashina ya mimea.

Mfumo maalumu wa umwagiliaji, unaotumia mabomba madogo yenye rangi nyeupe, yalilyo kuwa na matundu madogo yanayonyunyiza maji katika mashina ya mimea.

Mfumo maalumu wa umwagiliaji maji mashambani, unaotumia bomba kubwa lenye matobo, kwa ajili ya kunyunyiza maji katika mimea iliyo shambani.

Mandhari ya mto katika eneo kavu, uliopungua maji na kuzingirwa na vichaka vidogo vya kijani katika ng'ambo zake mbili.

Mandhari nzuri ya hifadhi iliyo karibu na mji mkubwa uliochangamka yenye majani mafupi, vichaka vya kijani pamoja na simba aliyelala.

Madhari nzuri ya uwanda mkubwa ulio karibu na makazi ya watu, uliofunikwa na majani mafupi ya kijani pamoja na miti michache iliyoota kwa kutengana .

Mandhari ya mlima uliyofunikwa na mawingu meupe uliyo na miti michache, vichaka pamoja na majani marefu yaliyo ya rangi ya kijani.

Mandhari nzuri na ya kuvutia ya uwanda mkubwa wenye ziwa dogo linalokauka pamoja na misitu ya miti iliyoota kwa kutengana.

Mandhari nzuri na ya kuvutia ya uanda wenye milima inayoonekana kwa mbali, ulio kuwa na miti michache iliyoota kwa kutengana.

Mandhari nzuri na ya kupendeza ya mti mkubwa, wenye majani machache pembezoni mwa barabara nyembamba pamoja na jua likiwa linazama.

Mandhari ya ziwa dogo lenye maji masafi, lililozingirwa na msitu mdogo katika ng’ambo moja pamoja na makazi na shughuli za binadamu katika ng’ambo nyingine.

Mandhari nzuri na yakupendeza, yenye uwanda mkubwa uliyofunikwa na majani pamoja na vichaka vya kijani ikiwa na anga lililojawa na mawingu.

Mandhari nzuri ya msitu wenye majani mafupi, pamoja na miti mirefu ya kijani iliyoota kwa kutengana.

Mandhari nzuri ya kijani yenye mto mkubwa wenye daraja, linalounganisha ng’ambo mbili. Zenye msitu ulio na miti ya kijani.

Mandhari yenye bwawa dogo, lililozingirwa katika ng'ambo zote na msitu mkubwa ulio na miti pamoja na vichaka vikubwa.

Mandhari nzuri na ya kuvutia ya milima iliyofunikwa na mawingu meupe yenye majani marefu, msitu pamoja na vichaka vya rangi ya kijani.

Mandhari nzuri na ya kuvutia ya miamba mikubwa yenye mawe yaliyobebana, na kuzungukwa na uwanda wa kijani wenye majani mafupi.

Barabara ndogo ikikatiza katika mandhari nzuri ya msitu wenye majani marefu, pamoja na miti na vichaka vya rangi ya kijani.

Mandhari nzuri na ya kupendeza yenye vilima vilivofunikwa na misitu mikubwa, ya rangi ya kijani pamoja na anga la rangi ya bluu.

Mandhari nzuri yenye milima inayoonekana kwa mbali, mto mdogo unaopitisha maji pamoja na msitu wenye miti michache yenye majani ya rangi ya kijani.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye mto mkubwa uliozingirwa na misitu mikubwa ya kijani katika ng'ambo zake zote mbili.

Mandhari ya tambarare iliyofunikwa na majani mafupi ya kijani, miti iliyoota kwa kutengana pamoja na makazi machache ya watu.

Mandhari ya ardhi iliyo kame pamoja na milima mikubwa ya kijani kwa mbali yenye miti michache iliyo myembamba na mirefu.

Mandhari nzuri na ya kupendeza iliyo ya tambarare, yenye mto mdogo unaopitisha maji uliyozingirwa na vichaka vidogo vya miti ya kijani, katika ng'ambo zake zote.

Mandhari ya mazingira safi yenye ziwa kubwa, lililozungukwa na maeneo ya misitu ya miti ya kijani pamoja na barabara pembeni yake.

Madhari nzuri ya tambarare iliyofukikwa na majani madogo ya kijani pamoja na miti membamba siyo na majani mengi, ikiwa na wanyama wa tofauti wenye kuvutia kamavile twiga na pundamilia.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye anga ya rangi ya bluu, ziwa kubwa lililozungukwa na uwanda uliofunikwa na majani madogo ya kijani.

Mandhari nzuri ya tambarare, yenye milima kwa mbali iliyofunikwa na nyasi fupi za kijani na kahawia, miti myembamba iliyoota kwa kutengana na makazi machache.

Mandhari ya vilima vingi, vilivyofunikwa na majani mafupi yaliyokauka, pamoja na vichaka vidogo vilivyoota kwa kutengana.

Mandhari nzuri na kuvutia nyinyi anga la bluu, ziwa kubwa lenye ardhi ya tambarare katika ng'ambo moja pamoja na milima katika ng'ambo nyingine.

Mandhari nzuri yenye mazingira safi iliyokuwa na ziwa kubwa, lililozingira na maeneo ya msitu barabara pembeni mwake, pamoja na makazi ya watu katika ng'ambo mojawapo.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye vilima vingi vilivyofunikwa na majani mafupi ya kijani pamoja na msitu iliyo mkubwa.

Twiga akiwa katika mandhari nzuri ya kuvutia yenye miti midogo ya kijani, iliyo pembezoni mwa mji mkubwa uliochangamka.

Mandari iliyo ya tambarare, ikiwa imefunikwa na vichaka vidogo vya miti iliyokauka pamoja na mto mkubwa unaopitisha maji mengi.

Mandhari nzuri na ya kuvutia, ya ziwa kubwa lenye kisiwa katikati, na kuzunguka na msitu kubwa wenye miti mingi ya rangi ya kijani.

Kilimo cha ufugaji wa mbuzi katika zizi la kisasa kwa lengo la kuzalisha maziwa, mbolea pamoja na nyama.

Kilimo cha ufugaji wa mbuzi ndani ya banda la mbao kwa lengo la kuzalisha maziwa pamoja na nyama.

Mkulima alievaa koti la rangi nyeupe akiwapa chakula kuku walio ndani ya banda maalumu, wanaofugwa kwa ajili ya kuzalisha mayai au kutumiwa kama kitoweo.

Mkulima aliyevaa shati la rangi ya bluu, akilisha bata pamoja na kuku anaowafuga kwa lengo la kuzalisha mayai pamoja na nyama.

Bata wengi wakiwa pembezoni mwa bwawa wanaofugwa kwa lengo la kuzalisha mayai, mbolea au kutumiwa kama kitoweo.

Kilimo cha kisasa cha ufugaji wa kuku, ndani ya mabanda maalumu kwa lengo la kuzalisha mayai, mbolea au kuwatumia kama kitoweo.

Wafugaji wawili waliovaa makoti ya rangi nyeupe, wakiwapa kuku chakula katika vyombo maalumu, wanaofugwa kwa lengo la kuzalisha mayai au kutumika kama kitoweo.

Mfugaji aliyevaa buti za rangi nyeusi, akiwa ndani ya banda la bata kwa ajili ya kupatia bata hao chakula.

Ufugaji wa kuku ndani ya banda kubwa lenye vyombo maalumu vya kuwalishia chakula pamoja na maji, wakifugwa kwa lengo la kuzalisha mayai pamoja na nyama.

Kifungashio cha kubebea mbegu, chenye rangi ya kijivu. Pamoja na maandishi tofauti kama vile, mbegu za Simlaw, kabeji pamoja na picha ya kabeji.

Shamba kitalu linalotumika kwa ajili ya ukuzaji na uoteshaji wa mbegu kuwa miche katika vyombo maalumu vyenye rangi ya kahawia kabla ya kuhamisha miche hiyo na kupandikiza shambani.

Mbegu za aina tofauti kama vile marage ,karanga ,mahindi pamoja na choroko zikiwa zimepangwa katika mifuko maalumu, tayari kwaajili ya mauzo kwa wakulima watakaonunua ili wakapate kuotesha mashambani mwao.

Uoteshaji na ukuzaji wa mbegu kuwa miche katika vyombo maalumu vyenye rangi nyeusi kabla ya kuhamisha miche hiyo na kupandikiza shambani.

Kitalu nyumba maalumu, kinachotumika kuotesha na kukuza mbegu kuwa miche, katika vyombo maalumu vyenye rangi nyeusi. Kabla ya kuihamisha na kuipandikiza shambani.

Vifungashio vya mbegu vyenye rangi ya kahawia na maandishi tofauti, kama vile vuna mbegu, pamoja na picha za mimea tofauti kama vile: bamia, kabichi na mboga za majani, ikiwa imepangwa katika rafu maalumu.

Uoteshaji na ukuzaji wa mbegu kuwa miche katika vyombo maalumu, vyenye rangi nyeusi ili kuhakikisha mmea unakuwa vizuri na wenye afya kabla ya kuhamisha na kupandikiza miche hiyo shambani.

Uoteshaji na ukuzaji wa mbegu kuwa miche, katika matuta maalumu yanayo nyunyiziwa maji na mfumo maalumu, kabla ya kuhamisha miche hiyo na kupandikiza shambani.

Vifungashio vya mbegu vyenye rangi ya kijani na kijivu pamoja na picha za mimea tofauti kama vile vitunguu, nyanya pamoja na mboga za majani.

Uoteshaji na ukuzaji wa mbegu kuwa miche, katika vyombo maalumu vyenye rangi nyeusi na machungwa kabla ya kuhamisha miche hiyo na kupandikiza shambani.

Kitalu nyumba kikitumika kukuza mbegu kuwa miche, kwa kutumia vyombo maalumu vyenye rangi nyeusi, kabla ya kuhamisha miche hiyo na kupandikiza shambani.

Nyumba kitalu kinachotumika katika ukuzaji wa mbegu, kuwa miche katika vyombo maalumu vyenye rangi nyeusi na nyekundu, kabla ya kuamishwa na kupandikizwa shambani.

Wakulima watatu wakikagua na kuandaa mbegu zilizotandazwa juu ya mfuko wenye rangi ya kahawia, na kuziandaa tayari kwa ajili ya kilimo.

Vifungashio vidogo vya mbegu vya rangi ya kijani pamoja na kijivu vilivyo na picha ya mimea tofauti kama vile nyanya, vitunguu pamoja na mboga za majani.

Ukuzaji wa mbegu ndogo za mahindi kuwa miche, katika vitalu maalumu vinavyotumia mfumo maalumu wa umwagiliaji.

Kitalu nyumba kinachotumika katika ukuzaji wa mbegu kuwa miche, ndani ya matuta maalumu yenye vyombo vya rangi nyeusi kabla ya kuamisha na kupandikiza shambani.

Uoteshaji na ukuzaji wa mbegu kuwa miche katika vitalu maalumu, vinavyotumia mfumo maalumu wa umwagiliaji kabla ya kuhamisha miche hiyo na kupandikiza shambani.

Vifungashio vidogo vya mbegu, vyenye rangi nyeupe na picha tofauti ya mimea husika kama vile pilipili, bamia na mboga za majani, zikiwa zmening'inizwa katika rafu.

Vifungashio vya mbegu vyenye rangi ya kahawia pamoja na maandishi tofauti kama vile "vuna mbegu" na picha ya mimea tofauti kama vile karoti na mboga za majani.

Daktari aliyevaa shati la rangi nyeupe akihudumia mbwa wengi waliopo ndani ya makazi yao, wanaotumika katika shughuli za ulinzi.

Mabanda madogo yaliyotengenezwa kwa mbao pamoja na paa la bati, yanayotumika kama makazi ya wanyama wa kufugwa kama vile mbwa, kuku, mbuzi na sungura.

Mbwa mweusi akitoka nje ya banda dogo lililotengenezwa kwa mbao pamoja na mabati, linalotumika kama makazi yake.

Madaktari wawili wa wanyama, waliovaa nguo maalumu za rangi nyeupe na bluu wakimtibu mbwa mdogo mwenye manyoya meupe.

Mbwa mweusi akiwa juu ya banda liliotengenezwama na mbao; linalotumika kama makazi yake, lenye vyombo vyake viwili vya chakula.

Daktari wa wanyama, aliyevaa koti maalumu la rangi nyeupe pamoja na kofia nyekundu, akimshikilia mbwa mwenye manyoya meupe kwa ajili ya matibabu.

Banda dogo liliotengenezwa na mbao pamoja na kuezekwa na mabati linalotumiwa na mbwa wawili kama makazi yao.

Vibanda vidogo vilivyo jengwa kwa kutumia mbao, vinavyotumika kwa ajili ya makazi ya wanyama tofauti. Kama vile mbwa, kuku, sungura na mbuzi.

Ndege wa mwituni mwenye manyoya marefu ya rangi nyeusi kichwani, pamoja na manyoya ya rangi nyeupe, mwenye mdomo uliochongoka pamoja na macho makubwa.

Ndege mkubwa wa mwituni mwenye manyoya meupe, kahawia na meusi pamoja na mdomo na kucha zilizochongoka, akiwa amekaa juu katika tawi la mti.

Ndege wanne wa mwituni, wenye manyoya meupe na meusi, shingo ndefu pamoja na midomo mirefu iliyochongoka. Wakiwa pembezoni mwa ziwa, wakitafuta chakula.

Ndege wa porini mwenye umbo kubwa, manyoya meupe, kijivu na kahawia, pamoja na mdomo na kucha zilizochongoka.

Mnyamapori mkubwa aina ya kiboko, akiwa ndani ya maji. Mnyama huyu anakula majani kama chakula chake na hupendelea kuishi katika maeneo ya majimaji.

Kundi kubwa la tembo ndani ya hifadhi. Waliotoka kunywa maji kwenye ziwa. Wakipita pembezoni mwa gari kubwa la watalii.